Barabara yenye shughuli nyingi pengine mjini inajaa magari na watu. Inaonekana kama kituo cha matatu au eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Kuna matatu ya rangi ya fedha na milia ya njano na bluu.